Wafanyakazi wanaume na wanawake wa stesheni la Huduma Kenya waliovaa sare rasmi na barakoa inayodhihirisha pahala pa wataalam na inayofuata matarajio mazuri ya kuendeleza afya bora. Wameketi nyuma ya kompyuta zao, wakihudumia maraia wakenya kwa mahitaji zao.